Hii ni picha ambapo naona mama wawili, ambapo mmoja amemshika mtoto, mwingine anamzawadi. Anamzawadi blanketi, neti na vitu zingine. Hapa naona vitanda za wagonjwa.

Kwa hili picha hapa ni hosipitalini ambapo unapata maji imewekwa kwa ndoo nyekundu watoto wananawa mikono kutumia maji hiyo. Kuna mtungi wa rangi wa majano na kuna kuna gari imesimama hapo kando ya watoto.

Hii picha hapa ni hospitalini ambapo madaktari wamevalia sare zake za kazi, kinga mkononi, na barakoa, anamulika mgonjwa . Huyu mgonjwa kunakitu amepewa kitamba shingoni yenye rangi ya samawati.

Kwa hii picha hapa ni shule ambapo naona viti ni za rangi samawati. Kuna mama ambaye amesimama na kushika vitu za usafi za wasichana na kuwaonyesha venye wanaweza valia hizi vitu. Mmoja ameshika maji mkononi mwake kuna ubao ambao umeandikwa vitu vya shuleni.

Kwa hili picha hapa ni hospitalini ambapo kuna vitanda mingi sana, kuna wagonjwa ambao wamelazwa katika vitanda zao, kuna muuguzi ambaye amesimama hapo, kuna televisheni wagonjwa wanajiangalilia.

Kwa hii picha hapa ni hospitali. Mgonjwa na mwanamke na mwanamume ambapo watu wameangalia pale ya kuwa ni mgonjwa. Mgonjwa amelazwa hospitali ya jana. Daktari wa kiume anamtibu mgonjwa huyu.

Kwa hili picha kuna shule na pahali pa kunawa mikono watu wawili wamesimama nche ya choo na kujadiliana kuna miti mingi sana nyuma ya choo hizo ya wanafunzi.

Kwahi Japani. Jali na mama na watu watatu ambao mmoja wao ni daktari amevalia barakoa na koti ya rangi ya maziwa. Mtoto ameshukwa na mama wake na kumwangalia daktari akimwitia.

picha hapa ni hospitalini ambapo kuna daktari na mgonjwa anayedungwa sindano na amevaa barakoa. Anatazama macho yake mbele na hapa kuna chanjo imewekelewa mezani na daktari.

Kwa hili picha naona watoto darasani na kuna mwalimu wao ambaye amevalia shati ya maziwa na suruali ya nyeusi. Huyu mwalimu anafunza watoto.

Kwa hii picha hapa ni shambani ambapo kijana ananyunyuzia mimea dawa. Kuna mti mingi sana kando yake kuna nyasi iliyomea mingi sana.

Hapa ni hospitalini ambapo napata daktari na mgonjwa , daktari anampa chanjo mtoto mdogo.

Kwa hii picha hapa ni hospitalini ambapo unapatana na wagonjwa wamevaa barakoa na muuguzi anayemdunga mgonjwa sindano. Kando yake kumesimama mlezi na kumwangalia vyenye anafanywa.

Kwa hii picha, hapa ni hospitalini ambapo watu wamekaa chini. Kuna mzee amevalia nguo ya samawati na kuna wengine wamevalia barakoa. Daktari anamtibu mgonjwa na kumdunga sindano mkononi mwake.

Kwa hii picha tunaona umati wa watu, ambao wamepanga laini, wote wamevaa barakoa, kuna daktari ambaye anatibu mjongwa anamdunga shindano.

Kwa hili picha hapa ni hospitalini ambapo tunawaona kuna wagonjwa na wamevaa barakoa, wengine kusimama na wengine kukaa chini . Dakitari anamtibu mgonjwa wake na ameshika kalamu mkononi mwake.

Kwa hii picha hapa ni hospitali ambapo kuna wauguzi na wamama, barakoa kwa nasare za kazi wanahudumia mgonjwa amelazwa kitanda hospitalini na komputa.

Kwa hii picha naona umati wa watu ambao wamesimama kando ya mto. Wengine wao wanajiangalilia mafuriko yenye imeharibu vitu. Kuna maji machafu katika hii mto.

Mmoja amesimama, anashika maua. Kuna mitungi mitatu ambayo ni ya rangi ya manjano. Mmoja amejishikilia mmoja kwa mkono, mmoja kwa magoti, mwingine anashikilia mkono na mwingine anashikilia mkono na mwingine.

Kwa hili picha naona watu wawili ambapo mmoja ni daktari, mgonjwa amevalia koti nyeusi na shati ya nyekundu.